Daktari wa meno alievaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike alielala juu ya kiti, akiwa amefungua kinywa na daktari akitumia vifaa vyenye ncha kali kutoa jino au kuling'oa jino la mgonjwa huyo.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa, ambapo daktari huyo anatumia tochi yenye mwanga wa bluu kumulika kinywa cha mgonjwa huyo.

Daktari wa meno alievaa mavazi ya rangi nyeupe akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kiume aliyelala juu ya kiti akiwa anaonyesha jino linalotakiwa kubadilishwa kati ya mengi ambayo daktari ameyashikilia.

Madaktari wawili wameno wakike na wakiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wakike aliyelala juu ya kitanda, ambapo daktari wa kiume anamkagua meno yake na daktari wakike akisaidia kumulika.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume, wakiwa wanasaidiana kutoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa huku daktari akiwa na vifaa anavyotumia kung'oa jino la mgonjwa huyo.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wakiwa katika eneo la nje lililo na uwazi mkubwa wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, mwalimu akiwa anawafunza wanafunzi kuhusu faida za upandaji wa miti, huku wakiwa wanafanya vitendo vya kupanda miti.

Mazingira hatarishi ambayo yana maji machafu yaliyotuama, na kuziba barabara ambayo inatumiwa na vyombo vya moto pamoja na watembea kwa miguu wakiwa wanajaribu kukatiza kwenye maji hayo.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wanafanya shughuli za uchafuaji wa mazingira kwa kutupa makopo, plastiki, kutoka kwenye gari na kuyaweka sehemu ya barabara ambayo haipaswi kuwekwa uchafu.

Uchafuzi wa hali ya hewa unaofanywa kwa kuwa uchafu au taka mbichi za majani zimekusanywa sehemu moja na kuchomwa moto, zikiwa zinatoa moshi mzito na mweupe ambao unaenda kuchafua mazingira au hali ya hewa.

Mazingira ya hospitalini ambapo kuna mfanyakazi anayefanya usafi katika chumba cha hospitalini akitandika vitanda, pembeni kukiwa kuna kompyuta inayotumika kuangalia maendeleo au mapigo ya moyo.

Mazingira ya hospitali kukiwa na majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma. Nje kukiwa na ukoka au bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani katika idara ya upasuaji.

Mazingira ya eneo la nje la hospitali kukiwa na watu mbalimbali walioketi wengine wakisimama, pia kuna magari ya wagonjwa ambayo wameleta wagonjwa; wakiwa wanapokelewa na wahudumu ili kuwahishwa kupewa huduma wanazohitaji.

Mazingira ya hospitali kukiwa na mkusanyiko wa watu mbalimbali walioketi katika viti, ambao wanasubiri kufikia zamu yao ili waitwe majina, na kwenda kuhudumiwa na daktari aliyevaa koti refu la rangi nyeupe.

Daktari akiwa amevaa koti refu la rangi jeupe, akitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kiti, akiwa amepanua kinywa na daktari akimchoma sindano ya kwenye fizi.

Daktari wa kiume aliyevaa koti refu la rangi nyeupe ,akiwa anamtazama mtoto mchanga alioketi juu ya kitanda pamoja na mama yake. Akimuangalia maendeleo yake ya kiafya na kuandika katika makaratasi aliyoyashika mkononi.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao wakiwa katika chumba cha upasuaji ambapo wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kazi hiyo.

Kijana wa kike ambaye ni daktari aliyevaa koti refu la rangi jeupe, akiwa anapima mapigo ya moyo ya mgonjwa wa kiume aliyeketi kwenye kiti akiwa anamgusishia kifaa kifuani huku akisikiliza mapigo ya moyo kwenye masikio yake.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anakagua au kutazama dawa ambazo zimehifadhiwa kwenye maboksi na kupangwa katika rafu za mbao.

Vijana wa kike na wa kiume ambayo wamesomea mambo mbalimbali kuhusu tiba za magonjwa ya binadamu, wengi wao wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi nyeupe, wote wakiwa wamevaa kadi ambazo zina taarifa binafsi kama vile: majina, umri, cheo, elimu, na kadhalika.

Mama akiwa ameketi katika kitanda ambacho kipo kwenye chumba cha hospitali, akimpakata mtoto mdogo aliyefunikwa mashuka ili asipatwe na baridi. Kukiwa na zawadi mbalimbali za mashuka, kanga na vitenge ambavyo mama huyo amepatiwa kama hongera ya kujifungua salama.

Muuguzi wa kike aliyevaa mavazi ya bluu, ambaye aliyebobea katika maswala au matibabu ya magonjwa ya watoto, akiwa amembeba mtoto mchanga na kumfunika mashuka ili asipatwe na baridi, akimlaza katika chumba cha hospitali.

Mama akiwa amesimama katika wodi wa wazazi, akiwa anamtazama mtoto mchanga aliyelala katika chumba kidogo kilichotengenezwa kwa kumtumia plastiki, kikiwa na matobo yanayopitisha hewa safi kwa mtoto huyo.

Mama akiwa ameketi katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha wodi ya hospitali, akiwa anamtazama mtoto mchanga ambaye amepakatwa na kijana wa kiume, na yeye akiwa ameketi kwenye kitanda hicho.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa dawa, ambazo zimehifadhiwa katika makabati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma ya kioo na vioo, ambapo ndani kuna dawa zilizopangwa kwenye rafu za mbao.

Dawa ya asili ambayo inatumiwa na wamama wajawazito ili kuepusha changamoto au matatizo, yatakayojitokeza wakati wa kujifungua mtoto ikiwa imehifadhiwa vizuri, katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Dawa za kienyeji ambazo zimetengenezwa kwa kutumia vitu mbalimbali, zikiwa katika muundo wa vidonge vidogo vya rangi ya kijani ambavyo hutumika kutoa matibabu ya magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Uandaaji wa dawa za asili, ambayo inatokana na majani ya rangi ya kijani yaliyopo juu ya kibao chenye muundo wa duara, yakiwa yanatumika kutibu magonjwa mbalimbali ambayo yanapatikana katika mwili wa binadamu.

Dawa ya kienyeji ambayo imetengenezwa kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile: magome ya miti, mizizi, majani, mbegu, maua na mambo mengine mengi; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa lina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hiyo pamoja na magonjwa inayotibu.

Dawa ya asili ambayo imetengenezawa kutoka katika vitu mbalimbali kama vile magome ya miti, mizizi, majani mbegu au maua ambayo Imesagwa na kua katika mfumo wa ungunga ikihifadhiwa katika kopo dogo ambalo linakibandiko kinachoonyesha matumizi pamoja na magonjwa inayotibu.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kutumia vitu mbalimbali, kama vile magome ya miti, mizizi, matunda, mbegu, ambazo zipo kwenye sahani ndogo ndogo, zikiwa zinaandaliwa ili kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya kienyeji ambayo imeandaliwa kutoka kwenye vitu mbalimbali kama vile; magome ya miti, mizizi majani, mbegu au matunda imesagwa na kuwa katika mfumo wa ungaunga na kuhifadhiwa katika chupa iliyofungwa vizuri, kukiwa na karatasi linaloonyesha magonjwa ambayo dawa hiyo inatibu.

Mmea wenye majani ya kijani ambayo huandaliwa vizuri kwa kuchemshwa au kutwangwa na kutumika kama dawa ya kienyeji ambayo hutibu magonjwa mbalimbali yanayopatikana katika mwili wa binadamu.

Dawa ya asili ya kimiminika yenye rangi ya njano ambayo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu pamoja na malimao, ikiwa imehifadhiwa kwenye chupa ndogo na kufungwa inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali.